Mwanamke ambaye amesimama karibu na mshine. Mashine hayo yamepakwa rangi ya samawati na nyeupe na upande wa juu yameandikwa milk atm . Hii ni kumaanisha kwamba haya ni mashine ya kugawa maziwa.

Mikono ya mwanadamu imeshika pesa na pesa hizo ni noti. Noti ya shilingi mia mbili, mia moja na hamsini. Noti hizo ni za nchi ya Kenya. Kuna uwezekano hapa ni katika benki.

Ubao wa kuonyesha dhamani ya kubadilisha sarafu. Ubao huo unaonekana upo katika sehemu au chumba cha benki. Ubao huo una staa ambazo zinawaka na pia unao picha za mataifa ya kigeni kama vile Japan na Canada.

Matunda mbalimbali yakiwemo maembe, parachichi na hata machungwa. Matunda haya yamepangwa, kila aina ya matunda sehemu yake. Matunda hayo pia yamewekwa karibu na mkebe na ata makaratasi meupe ya kuyafunga.

Mikono ya mwanadamu. Mikono hiyo inaonekana kushika pesa na pesa hizo ni noti ya shilingi elfu moja. Kuna uwezekano mikono hiyo ni ya mhudumu wa benki ambaye huenda anahesabu au anapanga noti hizo.

Bango la bima ya afya lenye kauli mbiu, we guide you, step by step . Kunayo picha ya familia yaani, mwanaume, mwanamke na mtoto wao. Watatu hao wote wanaonekana kutabasamu.

Mkono wa mtu ambao umeshika pesa ,pesa hizo zimewekwa juu ya meza ,pesa hizo ni aina ya noti na zingine ni aina ya sarafu ,kuna uwezekano kwamba huyu ni mwanabiashara ambaye anakagua au kuhesabu pesa zake.

Gari aina ya TX kutoka kampuni ya toyota, gari nhilo lina usajili KDK. Gari hilo limeegeshwa na kuna wezekano ya kwamba limewekwa pale kwa ajili ya kuweza kuuzwa au likanunuliwe.

Mikono ya wanaume wawili. Wanaume hao wanasalimiana. Mmoja amevalia shati na mwengine amevalia suti ya samawati. Aliyevalia suti ya samawati anaonekana kumkabidhi yule aliyevalia shati ufunguo wa gari.

Bango la bima kutoka kampuni ya CIC group kunayo picha ya mwanaume na watoto wake na watatu hao wanaonekana kuwa wanatabasamu. Upande wa nyuma kunaye mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mama katika familia hiyo.

Magari matatu, kunalo la rangi ya nyeupe, nyekundu na lingine la rangi nyeusi. Magari hayo yanaonekana kuwa ndani ya jumba la onyesho na ni dhahiri kwamba magari hayo yanauzwa.

Mazingira yanaonyesha duka. Duka hilo linalo bango lililo na picha tofauti ya vyakula ikiwemo mayai na hata mkate. Pia sehemu ya juu ya duka hilo, kumeandika au kumeandikwa nambari ya mawasiliano.

Sehemu ya duka ambayo imekithiri rangi ya kijani kibichi. Kuna maandishi makubwa meupe yanayosoma MPESA. Pia duka hilo limejengwa kando ya kikingi cha stima. Huu unaonekana ni mtaa wa biashara.

Mazingira yanawaashiria ya kwamba hapa ni sokoni. Kuna bidhaa tofauti tofauti vikiwemo mahindi, nyanya, vitunguu na hata viazi ambavyo vinauzwa. Kunaonekana kuwa na wateja na hata wauzaji.

Vifaa vya mabambo ikiwemo shanga na hata mikufu, sehemu kando kunayo pia mishipi. Vyote hivyo vimefungwa kwa ustadi kuna uwezekano kwamba hapa ni sokoni na vyote hivyo vimeekwa ili vinunuliwe au viuuzwe.

Mkono wa mwanadamu ambao umeshikilia pesa, pesa hizo ni aina ya noti za kenya, pesa hizo pia ni za shilingi elfu moja. Kuna wezekano kwamba hapa ni katika benki na ni muhudumu au ni afisa wa benki ambaye anahesabu hizo pesa.

Bidhaa za kilimo yakiwemo mahindi, nanasi, parachichi na tikiti maji. Kunayo masanduku ya kubeba bidhaa hizo ambayo ni ya rangi nyekundu. Bidhaa hizo zinawekwa tayari ili zikauzwe.

Bango la tangazo la bima kutoka kampuni ya Bima Rahisi Fast and Easy Insuarence. Upande wa juu ni rangi ya samawati, kunayo picha ya mwendesha pikipiki ambaye amebeba abiria.

Mwanaume aliyeketi chini kando ya duka, ameinamisha kichwa chake chini juu ya meza ndogo kana kwamba amechoka au amepatwa na huzuni. Ameti karibu na duka yenye mchoro wa M-Pesa. Eneo linaonekana kuwa mtaa wa biashara.

Stakabadhi ya kukiri usajili wa kielektroniki. Kunayo maelezo mbalimbali ikiwemo tarehe ya kukiri, nambari ya kukiri, taarifa za mlipa ushuru, nambari ya simu na melezo ya anwani kama vile, mji, county na wilaya. Pia kuna maelezo ya mawasiliano ya mamlaka ya ukusanyaji wa ushuru ya KRA .

Wanaume wawili wamesimama kwa duka. Mmoja aliyevalia nguo nyekundu yupo karibu sana na duka, akionekana kuhudumiwa huku ameuweka mkono kwa mfuko wa nyuma wa suruali yake. Duka hilo limepakwa rangi za kijani na nyeupe.

Viatu vingi vilivyopangwa ni vya rangi tofauti tofauti vikiwemo vya rangi nyeupe, samawati, nyeusi hata nyekundu. Viatu vyenyewe ni vya aina moja. Vinaonekana kupangwa ili viweze kuuzwa kununuliwa.

Soksi za rangi tofauti tofauti ambazo zimerundikwa pamoja. Upande wa mbele kunao mzigo ambao umefungwa kwa karatasi nyeusi. Vilevile, kunazo pia nguo. Sehemu hiyo inaonekana kuwa soko ya nguo.

Bidhaa mbalimbali za kilimo zikiwemo nyanya, dania, vitungu, maemba na pilipili hoho zimekusanywa kila aina kwa pamoja. Ni sehemu inayoonekana kuwa ni sokoni. Bidhaa hizo zimeandaliwa tayari kwa ununuzi.

Bidhaa mbalimbali za kilimo zikiwemo hoho, nyanya, vitunguu na hata viazi, viazi hivyo vimepakiwa kwa ndoo, sehemu kando ni mama ambaye anaonekana kuendelea na shughuli zake, sehemu hiyo inaonyesha waziwazi ya kwamba ni sokoni.

Bango la mauzo Ya bima lililo na maandishi ya kijani kibichi na picha ya mwanaume ambaye anatabasamu na amevalia nadhifu kwa tai na saa mkononi. Kichwani amevalia kofia ya usalama ya rangi ya samawati.

Uwanja uliomea nyasi ndefu. Kunayo magari yaliyosimamishwa. Baadhi ni ya rangi nyekundu na vingine nyeusi. Kunao watu wakiwemo wanawake watatu na mwanamme mmoja aliyesimama. Amevalia shati nyeupe. Wanaonekana kukusanyika pale kwa shughuli ya kibiashara.

Bango la tangazo kutoka Mayfair insurance . Linahusu bima ya ajali binafsi. Bango hilo limesheheni rangi ya kijani. Kunayo pia picha ya mtu na baiskeli. Aidha, kunayomaelezo kama vile nembo ya kampuni hiyo. Kunayo pia nambari ya simu na baruapepe.

Tangazp la bima ya ajali binafsi kutoka kwa kampuni ya Madison General Insurence . Kunayo picha ya mwanamke aliyevalia kifaa cha shingo. Anaonekana kutabasamu licha ya hali yake ya kuumia mkono. Kunayo kauli mbiu life without worry .

Tangazo la bima kutoka kampuni ya Madison general insurance . Kunayo picha ya mwanaume aliyefungwa kifaa shingoni. Anaonekana kushikilia kichwa chake kwa maumivu. Upande wa chini kuna kauli binu life without worry .

Kibanda cha kuuza matunda tofauti yakiwemo machungwa, maembe, parachichi, nanasi na hata ndizi. Upande wa chini kunazo boxi za kubeba bidhaa hizo. Upande wa nyuma kunaye muuzaji ambaye haonekani vizuri.

Gari kubwa la mizigo lililobeba magari kadhaa. Lina sehemu mbili za kubebea, chini na juu. Magari yaliyobebwa yamefungwa kwa mikanda ya usalama. Mandhari ya nyuma inaonyesha barabara ya lami, miti na taa ya barabarani.

Picha ya bango la bima, kunaye mwanaume, mkewe na mtoto wao. Mwanamume huyo ameshikilia kompyuta ndogo mapajani, mtoto amenyoosha kidole kuelekea kompyuta hiyo, yule mume na mke wanamtazama mtoto wao kwa tabasamu.

Viazi tofauti tofauti vikiwemo viazi vitamu na nduma , vimepangwa kwa ndoo na mikembe ya rangi tofauti kama vile nyekundu na njano na nyeupe. Vimepangwa vizuri sokoni kwa ajili ya kuweza kununuliwa au kuuzwa.

Gari ndefu la kubeba mizigo. Gari hilo limebeba magari mengine. Magari yaliyobebwa mengi yao ni ya rangi nyeusi. Upande wa mbele wa gari hilo ni rangi nyekundu na upande wa nyuma limepakwa rangi ya samawati.

Chumba cha kuweka magari. Chumba hicho kina mwangaza mwingi. Sakafu yake ni nyeupe. Baadhi ya magari ni meusi. Magari haya yameegezwa yakiangaliana. Yanaonekana kuwa ni magari yanayouzwa. Nambari za usajili za magari hayo hazionekani vizuri.

Mikono ya mwanadamu imeshikilia pesa. Pesa hizo ni noti za shilingi elfu moja moja. Katika noti hizo, kunayo picha ya kiongozi ambaye anaonekana kuwa ni kiongozi wa serikali.

Gari dogo jeupe lililosimamishwa, lina nambari ya usajili KDH 990J. Linaonekana kuwa ni la kampuni ya Suzuki. Upande wa nyuma kunalo lango lenye rangi ya samawati. Vile vile kuna mti unaoonekana kuwa kikingi cha stima.

Sehemu ya mbele ya duka. Duka hilo limefunguliwa na mlango wake ni wa rangi ya kijani, umeandikwa kwa maandishi makubwa mpesa. Pembezoni kuna pikipiki ambayo haionekani vizuri.

Duka ambalo lina milango ya rangi ya samawati. Kulingana na maandishi yaliyo pale, ni duka la kuuza maziwa. Upande wa juu limeandikwa maneno haya Yustina Milk. Pembezoni kunayo picha ya ng'ombe.

Magari yaliyoegeshwa yakiangalia sehemu tofauti tofauti. Yanaonekana kuwa karibu na jengo, na kuna uwezekano kuwa, ni sehemu ya kuuza magari. Magari hayo, yanaonekana mapya na yamewekwa kwa ajili ya kuuzwa, au kununuliwa.

Bango la kampuni ya bima, bango hilo limesheheni rangi ya samawati, kunayo picha ya mwanamume na ni mwanamume ambaye anaonekana ako na furaha na amevalia saa mkononi, anaonekana kuifinya simu yake.

Magari yaliogeshwa kwa laini yanaonekana upande wa nyuma pekee. Magurudumu yake hayaonekani vizuri. Baadhi ni ya rangi nyeusi na mengine ya rangi nyeupe. Yanaonekana kuwa kwa kwa sehemu ya onyesho ili yakauzwe.

Watu wengi waliovalia nguo za rangi mseto zikiwemo nyeusi, nyekundu, kijani na manjano. Ni sehemu inayoonekana kuwa sokoni. Baadhi yao wamesimama, wengine wameinama na wengine wameketi. Shughuli za uuzaji na ununuzi zinaendelea.

Bidhaa mbalimbali za kilimo, zikiwemo pili pili, viazi vitamu, nyanya, vitunguu, ndimu na mapera. Mezani kuna ndoo ya rangi ya mayai . Bidhaa hizo zimepangwa kwenye box . Zinaonekana kuwa sokoni na zimepangwa ili zinunuliwe.

Bidhaa tofauti za kilimo zikiwemo viazi vitamu, vitunguu vya majani na ndizi. Ndizi zimewekwa kwenye ndoo za rangi nyeupe. Bidhaa hizo ziko sokoni tayari kwa kuuzwa au kununuliwa. Sehemu kando kunalo gunia la rangi ya buluu.

Kituo cha kuuza magari. Kunayo magari yaliyoegeshwa pale na moja ya magari yale ni ya rangi nyeupe. Upande wa juu Kuna maandishi makubwa yanayosoma Mercedes Center Limited.